Elimu inayotolewa kwa watu waliokosa fursa ya kusoma wakiwa watoto, au wanaohitaji ujuzi maalumu kwa ajili ya maisha ya kila siku, ajira na maendeleo binafsi.

Watu mbalimbali wa umri mkubwa wapo ndani ya chumba kidogo wakijifunza elimu tofauti, kwa lengo la kuongeza ujuzi na kuwa na mchango chanya kwenye jamii.

Eneo kubwa la wazi ndani ya shule ya awali la watoto wadogo, linatumika kwaajili ya shughuli mbalimbali kama vile michezo, kwa njia ya vifaa husika ikiwemo bembea.

Eneo kubwa la shule lina mkusanyiko wa ofisi na madarasa mbalimbali linatumika na wanafunzi kwa ajili ya kupata huduma ya elimu kuanzia darasa la kwanza mpaka la saba

Eneo kubwa zuri ndani ya mazingira ya shule ya msingi ina madarasa mbalimbali, limejikita na kutoa huduma ya elimu kwa watoto wadogo kama vile kusoma, kuandika au kuhesabu.

Eneo kubwa linalojishungulisha na kutoa elimu kwa watoto kuanzia darasa la kwanza mpaka la saba. Lengo lake ni kuwapa maarifa ya msingi ya kusoma, kuandika au kuhesabu.

Karatasi ya mtihani wa somo la hisabati kwa lugha ya kiingereza lililofanywa na mwanafunzi wa umri mdogo, kwa ajili ya kupima kiasi cha ujuzi na maarifa yake.

Kitabu kidogo cha shule ya msingi, kinachotumika na watoto wa rika mbalimbali, kuanzia darasa la kwanza mpaka la saba, kwa ajili ya kujifunzia somo la kiingereza.

Eneo kubwa linalojishughulisha na kutoa huduma ya elimu kwa watoto kuanzia darasa la kwanza mpaka la saba. Lengo lake ni kuwapa maarifa ya msingi ya kusoma, kuandika na kuhesabu.

Eneo kubwa zuri la kisasa lililopo ndani ya mazingira ya shule ya sekondari linaitwa maabara linatumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali ya kusoma kwa vitendo.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wapo ndani ya chumba kidogo wanafanya mtihani wa masomo mbalimbali, kwa lengo la kujipima ukubwa na kiasi cha maarifa waliyo nayo.

Eneo kubwa zuri lililosafi ndani ya mazingira ya shule, linatumika na watoto wa jinsia ya kike au kiume kwa ajili ya shughuli mbalimbali ikiwemo kulala na kujisomea kidogo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa kike na wa kiume, wapo ndani ya chumba kikubwa kwenye mazingira ya shule yao, wakifanya mtihani kwa lengo la kujipima uwezo na maarifa waliyo nayo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani ya chumba kidogo na mwalimu wao, kilichopo kwenye mazingira ya shule wanasoma elimu mbalimbali, ili kuongeza ujuzi na mchango katika jamii.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa umri na jinsia tofauti wapo ndani ya chumba kikubwa kilicho kizuri, ndani ya eneo la shule kinachotumika kwaajili ya shughuli za kusoma ili kuongeza maarifa.

Wanafunzi wa chuo wapo ndani ya chumba kidogo chenye vifaa mbalimbali vya ufundi, wanasoma tehama kwa njia ya vitendo, ili kuongeza ujuzi na maarifa waliyo nayo.

Wanafunzi wa umri mkubwa wapo ndani ya chumba kidogo kilichopo kwenye mazingira ya chuo. Wanasoma elimu mbalimbali kwaajili ya kuongeza maarifa na ujuzi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani ya jengo kubwa la kifahari, lililopo ndani ya mazingira ya shule. Linatumika kwa ajili ya shughuli za kusoma na majadiliano, ili kuongeza ujuzi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakike na wakiume wapo ndani ya chumba kikubwa kwenye mazingira ya shule, wanajifunza elimu mbalimbali ili kuongeza ujuzi na maarifa waliyonayo.

Wanafunzi wengi wa chuo kikuu kwa jinsia ya kike na kiume, wako ndani ya chumba kidogo kwenye mazingira ya shule, wanasoma elimu mbalimbali ili kuongeza ujuzi na maarifa.

Kiongozi mkuu yupo kwenye ofisi yake anashughulika na huduma mbalimbali ndani ya chuo kikuu kama vile, kusimamia taaluma ya wanafunzi pamoja na nidhamu ya wafanyakazi.

Wanafunzi wakubwa wa umri mbalimbali, jinsia ya kike na ya kiume, wapo kwenye chumba kikubwa, wanasoma elimu kwa vitendo kwa lengo la kuongeza ujuzi na maarifa waliyo nayo.

Watu wa rika mbalimbali na jinsia tofauti wapo kwenye eneo kubwa la ufundi wakijifunza namna bora ya kujenga nyumba kwa kufuata misingi husika .

Wanafunzi wa umri mbalimbali wapo ndani ya chumba kidogo cha vifaa vya ufundi wanasoma elimu kwa vitendo kwa lengo la kuongeza ujuzi na maarifa walionayo .

Wanafunzi wa umri mkubwa wa jinsia ya kike na kiume, wapo ndani ya chumba husika chenye vifaa mbalimbali vya ufundi, wakipata elimu kwa vitendo, kwa lengo lakuongeza ujuzi.

Mtu yupo kwenye chumba kidogo cha ufundi, anajifunza namna bora ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya umeme, kama vile TV; ili kuongeza ujuzi na maarifa.